Daktari wa meno aliyevaa mifukoya kinga mikononi yenye rangiya bluu, akishika kifaa kinachotumika kulinganisha rangi za meno, akilinganisha meno ya mgonjwa wa kiume aliyevaa shati leusi, akiwa amekaa kwenye kiti akifungua kinywa chake, huku mkono wake ukionesha meno ya juu na ya chini.

Madaktari wa kiume wawili, mmoja akiwa amevaa koti leupe, lakini wote wakiwa wamevaa barakoa, wakimuhudumia mgonjwa mwenye changamoto ya jino.

Ardhi ya tambarare yenye mandhari safi, nzuri na tulivu iliyozungukwa na nyasi fupi katikati kukiwa na mzunguko wa barabara uliyotengenzwa kwa maua, upande wa kushoto kukiwa na miringoti na upande wa nyuma kukiwa na nyumba.

Vifaa mbalimbali vya hospitali kama vile: mpira, bakuli, sahani lenye muundo wa figo, mkasi na nyundo; vilivyowekwa kwenye trei la chuma. Vifaa hivi hutumika kwenye upasuaji.

Vifaa tofauti tofauti vya hospitali kama vile mpira wakuhamishia vimiminika, bakuli kwa ajili ya kutunzia vimiminika, sahani lenye muundo wa figo, mkasi na nyundo. vilivyowekwa na kupangwa kwenye trey la chuma kwa ajili ya upasuaji.

Kundi la wagonjwa tofautitofauti, wanawake kwa wanaume, wakiwa wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma. Wengine wakiwa wamesimama dirishani, na mmoja akiwa anaongea na muuguzi. Wote wakihitaji huduma.

Jengo kubwa lililotengenezwa kwa matofali ya kuchomwa na kuezekwa kwa bati juu yake kukiwa na bango lililoandikwa " surgery hospitalization" mbele kukiwa na bustani ya nyasi na pembeni kukiwa na majengo mengine.

Daktari wa kike, aliyevaa koti leupe na suruali nyeusi, akiwa amesimama huku akichukua vipimo vya mapigo ya moyo, kwa mgonjwa aliyevaa fulana nyeusi, kwenye chumba chenye dirisha dogo kwa juu.

Kundi kubwa la madaktari na wauguzi wa rika mbalimbali (wanaume kwa wanawake), baadhi wakiwa wamesimama na wengine wamekaa wakionyesha nyuso za furaha. Wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha makubwa ya vioo na pazia za rangi ya bluu na upande wa kushoto kukiwa na bango lenye maandishi.

Daktari wa kiume aliyevaa koti leupe na mifuko ya kinga mikononi akiwa mwenye sura ya furaha akimuhudumia mgonjwa huku amemshika mkono wake na juu ya meza kukiwa na masanduku ya dawa.

Mganga wa kiume akitabasamu, akiwa amevaa koti leupe akinyoosha mkono wake juu. Komputa yenye rangi ya kijivu mpauko ikiwa juu ya meza na mandhari ya nyuma kukiwa na kabati iliyopangwa vitabu.

Kundi kubwa la watu waliovaa nguo mbalimbali, wanawake kwa wanaume, wadada kwa wakaka, na watoto wakiruka juu na mikono yao ikiwa imenyoshwa juu wakionyesha nyuso za furaha wakiwa wamesimama mbele ya nyumba yenye paa la rangi ya kijani na mabango yaliyoandikwa: mental health and wellness.

Wanawake wawili ndani ya chumba. Mmoja akiwa ameketi kitandani huku wamemshikilia mtoto mchanga na mwingine amesimama pembeni yake, akimuonyesha na kumkabidhi vifaa mbalimbali vya mama na mtoto kama vile: nguo, shuka na chandarua.

Mwanamke mweusi akitabasamu, akiwa amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa kwa nguo za rangi ya waridi na nyeupe. Nyuma yake kuna ukuta wenye rangi ya kijani kibichi na chandarua kinachoning'inia ukutani.

Eneo kubwa la shamba, lilopandwa mimea aina ya aloe vera na jua likichomoza nyuma yake, likitengeneza mandhari yenye kivuli na baadhi ya mimea ikitoa maua yake upande wa juu.

Mkono mweupe uliobeba dawa za asili na nyingine zikiwa ndani ya bakuli ndogondogo na moja likiwa kubwa zikiwa na matumizi mbalimbali katika mwili wa kiumbe hai na dawa hizi hupatikana katika maeneo mbalimbali hasa ndani ya misitu.

Mkono ulioshika dawa ya asili ya shina la mti, lililokatwa likiwa kavu kwa sehemu kubwa na pia lenye chipukizi dogo la majani mapya, lililowekwa kwenye bilauri nyeupe na yenye kiasi kidogo cha maji, na pembeni kukiwa na chungu cha maua.

Dawa ya asili iitwayo "UMURAVUMBA" ikiwa ndani ya chupa yenye mfuniko wa kijani, na nje kuna kipeperushi kilichobandikwa chenye maelezo ya kumsaidia mtumiaji ili isilete madhara.

Dawa za asili zilizowekwa juu ya gome la mti na kuhifadhiwa kwenye vyombo tofauti tofauti, mfano chupa kubwa lililojaa maji na kufungwa kwa juu, mabakuli mawili na vichupa vidogo vidogo vitatu, vyenye rangi nyeusi kwa njano.